Mfumo wa kilimo ina mizizi ya mimea ikielea ndani ya maji. Mizizi ina afya na inapata hewa safi kutoka kwenye mfumo wa maji. Mandhari ni ya mbinu za kisasa za kilimo ambazo hazihitaji udongo.

Bustani ya kilimo yenye mimea inayomea ndani ya mfumo na mabomba ya plastiki, inaonekana kua na afya na yenye rangi ya kijani kibichi. Mazingira ni mazuri ya ukuaji.

Mfumo wa kilimo cha kisasa. Mboga za majani zinastawi katika mabomba meupe. Mimea imepandwa kwenye mashimo yaliyotobolewa kwenye mabomba hayo, na virutubisho muhimu vya maji vinapita ndani ya mabomba hayo.

Huu ni mfumo mdogo wa matumizi ya nyumbani, ukiwa na miche midogo ya mimea ikiwa kwenye chombo maalum. Mfumo huu unaonyesha jinsi mimea inavyoweza kukuzwa bila udongo, ikitumia maji yenye virutubisho. Hii inaakisi teknolojia mpya za kilimo.

Mfumo wa kilimo ambapo mimea inakuwa katika mabomba meupe yenye matundu bila kutumia udongo. Mfumo huu unatumia maji yeye virutubisho na unaonekana umewekwa kwenye ndoo ya bluu. Hii inaonyesha njia bainifu ya uendelevu wa kilimo.

Mimea iliyotunzwa vizuri ikiwa imepandwa kwenye chombo maalum kilichowekwa juu ya meza ndogo ya mbao. Maji yanasafirishwa kupitia bomba kutoka ndoo iliyo chini.

Kilimo cha kisasa ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo. Majani yake yanastawi vizuri. Linapata virutubisho kutoka kwenye maji. Hii ni njia nzuri ya kilimo cha kisasa.

Bustani kubwa ya mboga za majani, zikilimwa ndani ya chafu. Zimepangwa vizuri katika mistari, na zinastawi kabisa. Hii ni kilimo cha kisasa ambapo mimea inanawiri bila udongo.

Bustani ya mimea ikiwa na mchanganyiko wa mimea mbalimbali ndani ya chombo. Mimea inaonekan kuwa na afya pamoja na majani makubwa na mimea midogo. Kuna maji na gala katika sehemu hii.

Mfumo wa kilimo ukiwa na mabomba meupe yaliyosimama wima yenye mashimo ambapo mimea hupandwa. Chini kuna mabomba ya buluu yanayounganisha mfumo. Nyuma ya mfumo, kuna paa za majengo na anga lenye mawingu kidogo, kuashiria kuwa ni nje.

Hapa ni ndani ya chafu kubwa ambapo mimea imepandwa kwa mistari mirefu mimea hio ina majani mabichi na matunda yanaonekana dari ya chafu imetengenezwa kwa plastiki nyeupe inayoruhusu mwanga kupita.

Banda kubwa la kuku lenye maelfu ya kuku weupe wakiwa wametanda chini. Kuna mifumo ya kuwalisha na kuwanywesha iliyotundikwa kutoka juu.

Wanawake wawili wakiwa shambani wakikusanya mboga za majani. Wamevaa mavazi ya kazi na glovu za plastiki. Kila mmoja ana kikapu cha plastiki kilichojaa mboga. Nyuma yao kuna mimea ya kijani kibichi na mazingira yanaonekana kuwa ya kazi na ya uzalishaji wa kilimo.

Uyoga unaolimwa kibiashara ukiota kutoka kwenye mifuko maalum iliyojaa mchanganyiko wa majani au udongo. Uyoga huu unaonekana kukuwa vizuri na unajitayarisha kwa ajili ya kuvunwa. Unaonyesha mbinu za kilimo za kisasa.

Hili ni kundi kubwa la ng'ombe weusi na weupe wakiwa wamefungwa katika zizi la kisasa la ufugaji wa viwandani. Wote wakiwa na vitambulisho masikioni. Zizi hili linaonekana lenye nafasi na limejaa ng'ombe.

Hizo ni jumba za kitalu zilizojengwa kwa eneo la mteremko. Zimefunikwa Kwa plastiki nyeupe na zimezungukwa na mimea ya kijani kibichi. Nyuma yake kuna mlima.

Hili ni banda kubwa la kuku likiwa limejaa maelfu ya vifaranga wadogo wa rangi ya njano. Vifaranga hawa wamefunika sakafu yote ya banda. Hii ni mfano wa kilimo cha kisasa cha kuku au ufugaji wa kuku wa kibiashara.

Hii ni chafu kubwa iliyojaa mimea ya nyanya iliyokua vizuri, ikiashiria kilimo cha kisasa na cha viwandani. Mimea imepangwa kwa mistari mirefu, na kuna hisia ya uzalishaji wa mazao kwa wingi na kwa ufanisi. Inaonesha matumizi ya teknolojia katika kilimo nchini.

Shamba kubwa lililoandaliwa kwa kilimo likiwa na mistari mingi ya mabomba meusi ya umwagiliaji wa matone. Yametandazwa ardhini. Udongo unaonekana tayari kwa kupanda.

Shamba kubwa la mahindi likiwa limemwagiliwa maji. Lina mistari mirefu ya mimea midogo ya mahindi. Katikati ya mistari pia kuna mifereji midogo iliyojaa maji. Katika sehemu ya mbele kuna shimo au chanzo cha maji.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani. Mimea midogo inanawiri na bomba jeusi likiwa limelala chini karibu nayo. Maji yanatoka pole pole kutoka kwenye tundu ndogo, la rangi nyekundu. Yakilowesha udongo moja kwa Moja.

Mimea ya kijani kibichi inakua kwenye udongo karibu na mfumo wa umwagiliaji wa plastiki ulio kwenye ardhi. Mazingira yanaonekana kuwa ya kilimo na udongo umeandaliwa vizuri kwa ajili ya ukuaji wa mimea.

Hili ni shamba lenye mfumo wa umwagiliaji ambapo maji yanasafiri kwenye mifereji maalum. Udongo umeandaliwa kwa ajili ya kilimo na baadhi ya mifereji imejaa maji.

Shamba kubwa la kilimo likitumia mfumo wa umwagiliaji wa mifereji. Safu ndefu za mimea mchanga, labda viazi au mazao mengine, zimepandwa kwenye matuta. Na katikati ya matuta hayo ni mifereji iliyojaa maji yaliyomwagikia mimea.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ulio kwenye shamba la vitunguu, kati ya udongo. Mabomba ya umwagiliaji yanaonekana pamoja na vichwa vya kudhibiti mtiririko wa maji.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo maji yanatoka kwenye bomba jeusi na kuondokea chini kwenye udongo mwekundu mchanga ukiwa tayari kwa kupanda.

Shamba la vitunguu likikua vizuri likiwa na mimea ya kijani kibichi. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umewekwa wazi ukionyesha jinsi maji yanavyotolewa kwenye mimea. Nyuma kuna sehemu ya ardhi zenye majani na miti zikionyesha mazingira ya shamba.